Hiki ni moja wapo ya vyumba pale hospitalini ambacho huitwa wadi na pale tunaona kitanda , tunaona meza na pia vilevile tunamwona pale mwanamke ambaye ameketi na amembeba mtoto kwa hivyo tunaweza sema kuwa mwanamke huyu amejifungua mtoto mchanga.

Kuna daktari wa meno pale ambaye anamhudumia mgonjwa wake na kuna msaidizi wake ambaye amebeba vifaa vya kumsaidia katika kusafisha au kurekebisha meno ya yule mgonjwa ambaye anahudumiwa pale na tunaona vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika katika sehemu ya hospitalini hasa kwa wale ambao wanashughulikia mambo ya meno.